Kuna vitu vya mapambo vya wanawake kama vile hereni, skafu, mikoba, miwani, na nguo zilizopangwa kwa ustadi na ubunifu mkubwa. Pia picha za wanawake zimewekwa kwenye ukuta wa juu wa nyumba hiyo, kuashiria kuwa ni duka la urembo, linalohusiana na huduma za, wanawake.

Makoti ya aina mbalimbali yamepangiliwa kwa ustadi juu ya mistari ya kuning'inizia nguo kila moja ikining'inizwa vizuri. Rangi zake zinatofautiana kutoka kwenye vifundi vya giza hadi vyepesi na yanaonekana kuwa ya kuuza. Mpangilio wake unatoa taswira ya duka au soko lililoandaliwa vizuri.

Mwanamke mmoja na watu wengine wanaonekana wakiwa kwenye duka la nguo. Kila mmoja akiwa katika shughuli ya kuchagua na kununua mavazi. Mwanamke huyo amevaa barakoa kwa tahadhari akiwa amejiunga na mchakato wa kuchagua nguo ambayo imemvutia macho yake na inampendeza.

Nguo nyingi za kike zimefungiwa kwa ustadi mkubwa kwenye mistari ya kujitemea zikionyesha mpangilio wa kuvutia na wakisasa kila nguo inaonekana kutundikwa kwa umakini na kwenye baadhi ya sehemu kuna tag za bei zinazo onyesha gharama za kila kipande.

Kuna mishipi mingi iliyopangwa kwa mpangilio mzuri. Moja ni ya rangi ya kahawia nyingine nyingi za rangi ya nyeusi na moja ni ya rangi ya samawati. Inaonekana ni sehemu ya kuuzia mishipi ambapo bidhaa hizo zimepangwa kwa mtindo wa kuvutia wateja.

Sanamu ya mwanamke imesimama ikiwa imevalishwa nguo nyekundu maridadi na miwani ya macho. Pembeni mwa sanamu hiyo, kuna miwani mingine iliyopangwa kwa mpangilio mzuri, jambo linaloashiria kwamba eneo hilo ni duka au mahali pa kuuza miwani ya macho. Mandhari ya picha inaonyesha ubunifu wa kibiashara na mvuto wa kualika wateja kwa kutumia sanamu kama chombo cha matangazo.

Duka kubwa lina mlango ulio wazi na juu yake kuna maandiko makubwa yanayosema vivo . Ndani ya duka kupitia kioo inaonekana kuwa ni sehemu ya kisasa ya kuuza nguo nzuri. Nguo zimepangwa kwa maridadi zikionyesha aina mbalimbali za mavazi ya kike na kiume kutoka kwa nguo za kisasa hadi zile za mitindo ya jadi.

Nguo nyingi za mashati ya mikono mifupi zimekunjwa kwa ustadi mkubwa na kupangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Mashati hayo yana rangi tofauti ikiwa ni pamoja na nyeupe, nyekundu na rangi zingine zikionyesha utofauti wa mtindo na ladha. Juu ya rafu hizi kuna kibango kidogo kilichoandikwa shilingi mia nane kuashiria bei ya kila shati na kwamba ni mahali pa kuuza nguo.

Kuna nguo nyingi hasa mashati ya rangi tofauti zilizopangwa kwa ubunifu mkubwa katika makundi kulingana na aina au rangi. Mpangilio huu unaonyesha kuwa ni huenda ni mahali pa biashara au duka la kuuza mashati hayo likiwa limeandaliwa kwa kuvutia wateja.

Shati nyingi za watu zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia juu ya meza kubwa. Kila shati limekunjwa kwa ustadi likiwa limewekwa kwa safu zinazonyooka kwa hungalifu mkubwa. Rangi za mashati haya ni tofauti tofauti, zikiwemo za kupendeza kama buluu, kijivu, nyeupe, na zingine zenye mifumo ya kuvutia.

Mahali hapa ni pa kuuzia nguo ambapo kuna sanamu tatu za kiume zilzovalishwa nguo mzuri za kiume. Nguo nyingine zimepangwa vizuri kwa kutumia nyaya za kuning'inizia. Eneo hilo linaonekana kuwa chumba kikubwa chenye mpangilio mzuri wa bidhaa za mavazi.

Kuna nguo nyingi za rangi mbalimbali zilizotundikwa kwenye vibao vya kutundukia, zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri, mahali hapo panaonekana kuwa ni sehemu ya biashara ya uuzaji nguo, ambapo wateja wanaweza kuchagua nguo wanazopendelea .Mandhari ya eneo hilo inaonyesha mpangilio mzuri na tofauti ya mavazi.

Kuna vitu vya mapambo vya wanawake kama vile hereni, skafu, mikoba, miwani na nguo zilizopangwa kwa ustadi na ubunifu mkubwa. Pia picha za wanawake zimeekwa kwenye ukuta wa juu wa nyumba hio kuashiria kuwa ni duka la urembo linalohusiana na huduma za wanawake.

Kuna nguo nyingi za maridadi ambazo zimepandikwa vizuri, kuashiria kuwa ni mahali pa kuuza nguo. kila nguo imepangiliwa kwa ustadi mkubwa. kwenye baadhi ya nguo kuna tagi ya bei inayoonyesha mia saba ikidokeza bei. Mazingira yanaonyesha mpangilio wa kibiashara.

Magurudumu manne ya magari yako kwenye sakafu yakiwa yamejipanga kwa usawa. Maji yenye shinikizo kubwa yananyunyuziwa magurudumu hayo yakitoka kwenye bomba au kifaa kinachousiana na mfumo wa maji, yakigusa magurudumu moja baada ya lingine.

Magurudumu manne ya rangi nyeusi ya gari yanaoshwa kwa umakini kwa kutumia sabuni na maji ya shinikizo. Kazi hii inaonyesha juhudi za kusafisha magurudumu na kuondoa uchafu na vumbi kwa njia ya kisasa na ya haraka. Maelekezo haya yanaonyesha kwamba usafi wa magari hasa magurudumu unafanywa kwa njia ya kitalamu.

Kuna magari ya kifahari ya rangi nyeupe ambayo yameegeshwa kwenye uwanja ulio karibu na miti ya kijani kibichi. Magari hayo yanaonekana kuwa ya kisasa na ya gharama kubwa. Karibu na magari hayo kuna watu ambao wanaonekana wakitembea au wakiwa wamekaa wakionyesha kwamba magari hayo ni yao au wameyamiliki.

Gari dogo la kibinafsi la rangi nyeupe limeegeshwa kwenye kituo cha petroli likiwa limesimama kwa ajili ya kujaza mafuta .Kwa mbali Kuna watu wanaonekana wakifanya kazi kwenye kituo hicho ,ikionyesha shughuli za kawaida za uendeshaji wa kituo cha mafuta. Watu hawa wana shughulika shughuli mbali mbali.

Gari la njano lenye umbo la basi likiwa kwenye hatua ya awali ya kutengenezwa ndani ya kiwanda kikubwa. Kifuniko cha mbele kiko wazi kikionyesha sehemu za ndani za injini. Pembeni kuna magari mengine ya aina moja yakiwa yamepangwa kwa safu baadhi yakiwa na madirisha bado hayajawekwa.

Kuna gari la giza kijivu ambalo milango yake imefunguliwa, liko katika garage . Garage hio imetengenezwa kwa mabati na inaonekana kama sehemu ya kuhifadhi gari hilo.

Kuna gari ambalo limefunguliwa milango yote. Milango miwili ya mbele na mlango mmoja wa nyuma. Mchoro huu unaonyesha hali ya maandalizi ya kuingia au kutoka kwenye gari au huenda linangaliwa au kusafishwa.

Usukani wa gari umejitakaza wazi ukiwa wa plastiki uliopauka kwa matumizi ya muda mrefu. Rangi yake imefifia na sehemu nyingine zinaonekana kusinyaa. Paneli ya mbele inaonyesha umbo la kizamani, viashiria vikiwa vimejaa alama ya za miaka. Ingawa hakuna uchafu unaoonekana, sura ya usukani pekee inatosha kuashiria historia ndefu ya gari hilo dogo.

Gari ndogo aina ya tuktuk ya rangi nyekundu limeegeshwa kwa utulivu chini ya miti mkubwa iliosheheni matawi mengi enye rangi kijani kibichi. Mti huu unaonekana kuwa na kivuli kizuri kinacho funika sehemu ya tuktuk na majani yake yanangaa kwa mwangaza wa asili yakionyesha afya nzuri ya miti huo.

Kuna lori jeupe ambalo limebeba gari dogo la rangi ya samawati. Limeonekana kuwa gari la mtu binafsi. Lori kwa sasa limesimama na gari lililobebwa limefungwa kwa usalama juu ya sehemu ya kubebea mizigo ya lori hilo.

Gari moja la kibinafsi linaloonekana likiwa na milango yake wa upande wa kushoto ikiwa wazi, pamoja na mlango mmoja wa upande wa kulia. Hali hii inaashiria kuwa lilikuwa linapitia shughuli ya usafishaji. Viti vyake vya ndani vinaoenakana kuwa vipya na safi, kuonyesha hali nzuri ya gari hilo na uangalizi wa mmiliki wake.

Gari la kibinafsi lenye rangi ya nyekundu limeegeshwa mahali safi. Likiwa na milango yake ya mbele wazi kabisa. Mwonekano wa gari hilo unaonyesha ubora wa hali ya juu likiwa na muundo wa kuvutia na umaridadi wa kisasa.

Gari aina ya matatu yenye rangi nyeupe imeegeshwa upande wa njia ikiwa katika hali safi ya kuvutia. Monekano wake wa nje unaashiria kuwa bado ni mpya. Rangi imeng'aa. Miundo ya mwili haijaharibika na kila sehemu inaonekana katika hali bora. Imeegeshwa kwa mpangilio mzuri labda ikisubiri abiria au ikipumzika baada ya safari.

Gari dogo la kijivu linaonekana likiwa limeegeshwa kwenye gereji na milango yake ya upande wa kulia imefunguliwa wazi. Hali inaonyesha kuwa gari hilo limepaki na linahitaji matengenezo au kupangwa kwa urahisi ndani ya gereji hio. Gereji hio inaonyesha mazingira ya kuhifadhi magari ambapo gari limewekwa salama na linaangaliwa kwa makini.

Kuna viti vizuri vya rangi ya kijivu ambavyo viko ndani ya gari kubwa linaloweza kubeba zaidi ya watu watano. Kwa sasa hakuna mtu ndani ya gari hilo. Mpangilio wa viti unaonyesha gari hilo limeundwa kwa ustadi mkubwa.

Kuna gari aina ya SUV lenye rangi nyeusi lililoegeshwa nje ya mji au katika eneo linaloonekana kuwa na makazi ya watu. Gari hilo lina mwonekano wa kisasa, inaonekana ni jipya na la bei ghali, likiwa limetunzwa vizuri. Mazingira yanayoizunguka yana nyumba za kawaida na miti michache, kuashiria kuwa limeegeshwa katika sehemu tulivu.

Wanaume wawili wa umri wa kati wamesimama wakikumbatina kwa mikono kwa furaha. Tabasamu zao zikionyesha maelewano na kuridhika. Nyuma yao kuna gari la kifahari lililoegeshwa kwa ustadi na ikiwa katika hali safi na ya kuvutia. Mmoja wao anaonekana kuwa muuzaji, huku mwingine akiwa mnunuzi. Tukio likiwa ni la makubaliano ya biashara.

Magari mengi ya kibinafsi na yenye rangi tofauti yameegeshwa kwa mpangilio mzuri hali inayoashiria kuwa huenda ni maeneo rasmi ya maegesho au mahali ambapo magari yanauzwa. Rangi za magari hayo zinajumuisha nyuepe, nyekundu, nyeusi na samawati na yote yanaonekana kuwa katika hali nzuri.

Kuna magari mawili yaliyooengeshwa mahali penye miti ya kijani kibichi. Kuna watu wengi wanaonekana wamesimama karibu kana kwamba wanazugumza pamoja. Gari moja ni la rangi nyeusi na lingine ni la kijani na mandhari yote inaonekana kuwa tulivu na ya kiasili.

Kuna magari madogo zaidi ya matatu yenye rangi ya samawati, nyekundu na kijivu ambayo yanaonekana kuwa ya kisasa na yenye thamani kubwa. Magari hayo yameegeshwa kwa mpangilio mzuri katika eneo la gereji, likiwa safi. Mandhari yanaonyesha kuwa magari haya huenda yakawa ya kuuzwa au yanatunzwa kwa ajili ya wenyewe.

Gari la rangi nyeusi aina ya SUV limeegeshwa kwa ustadi nje ya lango kubwa la kuingia kwa makaazi. Gari hii inameremeta na kuonyesha kuwa ni jipya na la bei ghali, likiwa na muundo wa kisasa na wa kuvutia. Magurudumu yake yamepumzika kwa utaratibu na mwonekano wake mzuri unaonyesha hadi ya mmiliki.

Gari la kifahari, ya rangi nyeusi limeegeshwa kwenye sehemu rasmi ya maegesho. Linaonekana jipya kabisa, likiwa halijaguswa wala kuchakaa. Mwangaza wa rangi yake, na muundo wake wa kuvutia, unaashiria ubora na thamani ya juu.

Kuna gari ndogo ambazo zimeegeshwa karibu na nyumba. Zote ni za kifahari sana na za bei ghali. Gari hizi ni za rangi nyeupe zikionyesha hali ya kifahari na utajiri wa kuamiliki wake. Gari hizi zinaonekana kuwa za kisasa na zimeegesha kwa mpangilio kuashiria mazingira ya starehe na anasa.

Watu watatu wamesimama kwenye eneo linaloonekana kuwa ni sehemu ya biashara ya magari. Magari kadhaa yakiwa yameegeshwa karibu nao. Miongoni mwao kuna mwanamume mwenye umri wa juu, ambaye anaonekana kuwaelezea kwa umakini kuhusu gari fulani lililowavutia. Anaelekeza kwa mkono ukifafanua maelezo yanayohusiana na gari hilo. Huenda ni muuzaji au mtaalum wa magari.

Matatu moja yenye rangi nyeupe imeegeshwa kando ya barabara karibu na mahakama. Hakuna mtu karibu na gari hilo kwa sasa na jua linawaka vyema ikitoa kivuli cha gari hilo jipya. Mandhari inaonyesha utulivu huku matatu hiyo ikiwa imeegeshwa kwa mpangilio na mzingira yakionyesha hali ya kutokuwa na shughuli nyingi kwa wakati huu.

Gari nyeusi limeegeshwa kwenye chumba kubwa chenye rangi nyeupe ambapo kila sehemu inaonekana kuwa safi na angavu. Gari hilo linameremeta na kung'aa kwa rangi yake na mtindo wake wa kisasa unaonyesha ubora wake wa juu. Rangi ya nyeusi inang'aa vizuri chini ya mwanga na muundo wa gari ni wa kisasa kabisa ukionyesha kuwa ni la bei ghali.

Gari dogo jeupe limesimama kando ya barabara likiwa limeegeshwa kwa utulivu. Nambari zake za usajili ni KDH 990J zikionekana wazi upande wa mbele. Liko mahali tulivu, barabara ikiwa tupu bila watu wala magari yanayopita.

Kuna magari madogo ambayo yamepangwa kwa mpangilio mzuri, yakiwa yamepigwa picha kutoka upande wa nyuma pekee. Magari hayo yana rangi tofauti tofauti kama nyeupe, kijivu na nyekundu. Idadi yao ni nyingi, jambo linaloashiria kuwa huenda ni eneo la maegesho au sehemu ya biashara ya magari.

Kibanda kidogo kimejengwa kwa mbao kikiwa na matunda kama vile maembe, mananasi na ndizi zilizoiva vizuri zikining'inia juu kwa kamba. Pembeni Kuna viazi vitamu vikiwa tayari kuuzwa. Mpangilio ni safi na wa kuvutia unaoonyesha biashara ya kawaida ya mtaani.

Kuna vibanda vidogo vya kuuza matunda kama embe, machungwa, ndizi na nanasi. Watu wanatembea kwa njia iliyoko katikati ya vibanda hivyo wakionyesha shughuli za kawaida za soko. Mbele kabisa kuna jengo kubwa leupe likionyesha eneo kuu la soko au sehemu muhimu karibu na vibanda hivyo.

Kuna vyombo vingi vya matumizi ya jikoni vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri ikiwa ni pamoja na vikombe, sufuria, visu, jagi, sahani na mikebe. Mpangilio huu unaashiria kuwa vyombo hivi vinauzwa huenda katika duka au soko la vifaa vya jikoni.

Watu wengi wamekusanyika katika eneo linaloonekana kuwa soko ndogo la kijijini lenye shughuli nyingi na msisimko wa kawaida wa maisha ya kila siku. Wanawake wameketi kwenye stuli ndogo wakiwa wamepanga mazao yao mbele. Wengine wamesimama wakichagua mazao na kufanya mazungumzo mafupi na wauzaji wakimaliza ununuzi wao.

Vitambaa vingi vimepangwa vizuri vikiwa na rangi tofauti tofauti ambazo zinaashiria utamaduni wa kipekee. Kila kitambaa kinavutia kwa muundo na rangi zake na kuonyesha ustadi wa kitamaduni katika utengenezaji wake. Vitambaa hivi ni vipya kabisa na vinaonekana kama vinauzwa.

Ni eneo linaloonekana kuwa sehemu ya kuuza nyama. Kuna vipande vya nyama vimeangikwa juu ili kuonyeshwa kwa wanunuzi. Nyama hizi ziko wazi kwenye sehemu ya kuonyesha bidhaa ambapo mteja anaweza kuchagua kile anachotaka. Nyuma kidogo kuna mtu ameketi, amevaa nguo nyeupe labda ndiye muuzaji au mhudumu wa eneo hilo.

Mwanaume mmoja ameketi kwa utulivu ndani ya kibanda kidogo akingoja wateja wafike kununua mazao aliyoyaweka mbele yake kwa mpangilio mzuri. Machungwa ya rangi ya jua, maembe yaliyoiva, ndizi zilizojaa na vitunguu zimepangwa kwenye vikapu na masanduku madogo. Mazingira haya yanaonyesha soko la kijijini lenye maisha ya kawaida ambapo kila muuzaji anasubiri kwa matumaini huku shughuli za ununuzi zikiendelea.

Ni soko kubwa la vitunguu pekee ambapo wanaonekana wameketi wakisubiri wateja waje kununua vitunguu. Soko hili lipo katika nyumba kubwa na pana na vitunguu vingi vimewekwa kwa mpangilio wa hali ya juu tayari kwa kuuzwa. Wafanyabiashara wamesimama na wengine wameketi wakitunza bidhaa zao na kutoa huduma kwa wateja.

Kuna vikapu vya plastiki vimejaa viazi na moja ya vikapu imejaa viazi vitamu. Vimepangwa kwa mpangilio wa kupima kuonyesha kuwa ni bidhaa za kuuzwa. Mandhari hii inaashiria eneo la biashara ambapo mazao ya shamabani yanauzwa kwa wateja.

Kuna watu kwenye soko wakinunua bidhaa mbalimbali za jikoni kama nyanya, vitunguu, viazi na ndizi. Sokoni kuna pilka pilka za watu wakichagua bidhaa zinazohitaji. Muuzaji na mnunuzi mmoja wanaonekana wakizungumza, wakikubaliana bei na kukamilisha shughuli ya biashara.

Nyanya vitunguu na viazi vimetandazwa kwa mpangilio mzuri na kutenganishwa katika makundi tofauti kila aina ikiwa kwenye nafasi yake rangi angavu ya nyanya ina angaza pembeni, vitunguu vikionekana vikiwa na maganda yake ya zambarau na udhurungi huku viazi vikiwa vimepangwa kwa wingi. Mazingira inaashiria soko ndogo la kijiji au mtaa.

Kuna mwanamke mmoja ambaye amekaa ndani ya kibanda kidogo akiashiria kuwa yeye ni muuzaji. Ndani ya kibanda hicho kuna bidhaa mbalimbali za kupikia zimeweza kupangwa kwa mpangilio mzuri zikiwemo nyanya, pilipili hoho, vitunguu, viazi na maharagwe. Katikati kibanda cha jirani kuna wanunuzi ambao wanaonekana wakizungumza na muuzaji wakichagua bidhaa wanazotaka kununua.

Kuna viatu vingi maridadi vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri juu ya makasha yake ya katoni, huku vingine vikiwa vimetundikwa mahali maalum. Pembeni kuna muuzaji anayesimama karibu na bidhaa hizo na mwanamke mmoja anaonekana akipita karibu, ishara kwamba huenda anapendezwa na anafikiria kununua viatu.

Kuna watu wengi sokoni ambapo wanawake wengine wanauza na wengine wananunua bidhaa mbalimbali. Ainaa nyingi za bidhaa zinapatikana kama vile nyanya, vitunguu na mahindi yaliyotolewa shambani, viazi vitamu, ndizi na viazi vingine. Sokoni kuna hali ya shughuli nyingi huku wanunuzi na wauzaji wakifanya biashara zao za kwa ustadi.

Ni sehemu ya kuuza maua ambapo mwanaume na mwanamke wa umri wa juu wamevaa makoti ya rangi ya samawati. Wanaonekana wakishughulika kupanga maua kwa ustadi wakiyapanga kwa utaratibu mzuri kwa ajili ya wateja wao kuashiria huduma ya kitaalamu na mapenzi kwa kazi yao.

Ni jengo kubwa la ghorofa lililojengwa kwa ustadi mkubwa na kumaliza kumalizika, likiwa na rangi nyeupe. Jengo hili linaweza kuwa ni mahali pa maofisi au hata nyumba za kuishi. Ujenzi wake umejikita kwenye ubora na umaliziaji na linaonyesha kuwa ni sehemu ya mji wa kisasa unaotumika kwa madhumni ya kibiashara au makazi.

Kuna nyumba kubwa za gorofa zilizo simama kwa ustadi mkubwa wa ujensi na zenye kuvutia kwa mwonekano. Moja inarangi ya manjano, nyingine kijivu na nyingine nyeupe zote zikionyesha mitindo tofauti za kisanifu hasa . Nyumba hizi ziko kwa mbali kidogo kutoka kwa mtazamaji na zimezungukwa na ukuta wa usalama unao onyesha kuwa eneo hilo linatunzwa vizuri.

Nyumba ya ghorofa yenye rangi nyeupe safi na mchoro wa nyeusi wa kifahari imesimama katikati ya uwanja mkubwa wazi ikiwa bado katika hatua za mwisho za ujenzi. Muundo wake wa kisasa unaonyesha usanifu wa hali ya juu. Nyumba hiyo inatoa taswira ya maisha ya hali ya juu yanayokuwa hapo baadaye.

Nyumba moja ya ghorofa imekamilika kwa ujenzi wa kifahari ikiwa imepakwa rangi kwa ustadi mkubwa. Muundo wake ni wa kisasa na inaonyesha hadhi ya juu. Ukuta mkubwa unayoizunguka nyumba hio, umejengwa kwa ajili ya usalama, ukilinda mali na wakaaji wake. Nyumba inaonekana kuwa ni ya kuishi na imeandaliwa kwa matumizi ya familia.

Nyumba moja ya kifahari ya ghorofa imejengwa kwa ustadi mkubwa ikiwa na rangi na muundo wa kuvutia . Mwonekano wake ni wa kifahari na unaendana na mazingira ya kisasa. Katika eneo la nyumba hilo kuna nyasi zenye rangi ya kijani kibichi na maua mazuri yanayozidi kuongeza mvuto wa eneo hilo. Upande wa kulia kuna nyumba zingine zisizo za ghorofa zenye muundo mzuri pia.

Nyumba moja ya ghorofa ya kisasa na yenye bei kali imejengwa kwa ustadi mkubwa ikionyesha muundo wa kifahari na wa kisasa. Nyumba hiyo ina rangi ya manjano na nyeupe huku mabati yake ikiwa ya kijani. Kuta kubwa zinazozunguka nyumba hiyo zimewekwa kwa ajili ya usalama kuonesha kwamba ni sehemu ya kifahari na inayohitaji ulinzi wa ziada.

Kuna nyumba za ghorofa za kifahari zilizojengwa kwa ubunifu wa kisasa. Kwenye moja ya nyumba hizo kuna magari yaliyopakiwa vizuri karibu na lango au sehemu ya maegesho. Pembeni ya nyumba hiyo kuna mti mmoja wa kijani unaongeza uzuri wa mazingira na kuashiria mandhari safi na yenye mvuto.

Jumba kubwa la kifahari limejengwa kwa ustadi mkubwa likionyesha muundo wa kisasa na wa kuvutia. Rangi yake nyeupe inakamilishwa na mabati ya rangi nyekundu, kuipa jumba hilo uzuri wa kipekee na wa kifahari. Inazungukwa na uzio wa mimea ya kijani kibichi ambao unaongeza mandhari ya asili na kuonyesha mazingira ya utulivu.

Nyumba kubwa ya ghorofa imejengwa na inaonekana kuwa katika hatua za mwisho za ujenzi, ingawa bado haijaisha, imekamilika kwa kiwango kikubwa na inonyesha kuwa itakuwa ni nyumba za kupanga. Ghorofa hiyo ina miundo wa kisasa na ina waziwazi kwa matumizi ya watu wengi.

Nyumba kubwa ya gorofa imesimama kwa fahari ikiwa imejengwa kwa ustadi mkubwa unao onyeshesha ubora wa usanifu wake. Ni makaza ya kupanga yenye muonekana wa kisasa na uimara, katika sehemu ya mbele na pembeni za jengo hilo miti ya kijani kibichi imepandwa ikilipa mandhari hewa safi na uzuri wa asili unaopendeza macho. Eneo lote limezungushiwa uzio wa mabati.

Kuna majumba mengi ya ghorofa ambayo tayari yamekamilika na yanaonekana vizuri sana. Paa zake zimeekwa kwa mabati ya rangi nyekundu na nyumba hizo zimejengwa kwa ajili ya kutumiwa na watu kama makaazi ya kudumu. Kwa mbali kuna jengo lingine la ghorofa lenye rangi ya nyeupe na samawati likionyesha mandhari ya kisasa ya makazi.

Kuna nyumba ya ghorofa iliyotengenezwa kwa ustadi na kisasa. Yenye rangi ya kijivu na nyeupe. Nyumba hii inaonekana kuwa ya kupanga, na imesheheni mandhari ya kisasa inayovutia. Kando ya nyumba hiyo, kuna nyumba ndogo zingine, ambazo zimejengwa kwa mpangilio mzuri, na zimezungushiwa ukuta kwa ajili ya usalama.

Majumba manne ya kifahari yenye muundo wa kisasa yanajitokeza kwa ustadi, yakiwa na rangi nyeupe inayong'aa, yakionyesha uzuri na hali ya juu. Kila jumba linavutia kwa umbo lake la kisasa na hali ya kisasa ya ujenzi. Katika mazingira yao, kuna sehemu rasmi ya kuegesha magari. Vichaka vidogo vyenye rangi ya kijani kibichi vinapamba maandhari vikiweza mazingira kuwa ya kijani kibichi na tulivu.

Kuna jumba kubwa la ghorofa lenye umbo maridadi na rangi ya manjano na nyeupe likionyesha mvuto na ustadi katika usanifu wake. Gari moja limeegeshwa nje ya jumba hilo na mahali hapo kuna lango la usalama la chuma likionyesha ulinzi na usalama wa mazingira.

Kwenye ukuta kuna tangazo la karatasi ambalo limeandikwa nyumba ya vyumba mbili ya kupanga na chini yake kuna nambari ya simu kwa ajili ya mawasiliano. Tangazo hili linaonyesha kuwa nyumba hiyo inapatikana kwa ajili ya upangaji na inatoa maelezo muhimu kwa watu wanaohitaji kupanga nyumba hiyo.

Nyumba kubwa ya gorofa yenye rangi ya mchanga na nyeupe inaonekana kuwa makazi ya kupanga kwa watu wa kawaida. kila sakafu inasehemu ndogo ya kupumzikia iliyo nje ya chumba ikiwa imezungushwa vyuma kwa ajili ya usalama. Vyuma hivi vimefungwa vizuri kuzuia mtu kuanguka hasa kwa wale wanaoishi kwenye orofa za juu.

Pikipiki imeegeshwa nje ya nyumba kubwa ya kifahari ambayo ina mawe na nyasi kwenye mazingira yake kuonyesha kuwa bado watu hawajaanza kuishi hapo. Nyumba hii haijapakwa rangi hivyo inaonekana kama iko kwenye hatua za awali za ujenzi na inaelekea kuisha.

Ni poster kubwa yenye maandishi makubwa ya Travay Smat Agency Property Managers. Poster hio inaonyesha aina ya za vyumba kama bedsitters wanazopangisha au kuuza. Chini ya poster kuna maelezo makubwa ya namba mbili za simu za kuwasiliana nao.

Mti mkubwa umeinuka katikati ya mandhari nzuri huku mimea ya kijani kibichi ikizunguka ikionyesha afya na ustawi wa asili. Kwa mti huo kuna kibana kidogo kilichojengwa kwa mbao kikiwa na nambari ya simu iliyoandikwa wazi labda kwa ajili ya mawasiliano. Mbali kidogo jengo kubwa la rangi ya nyeupe linatokea likiwa limejengwa kwa ustadi mkubwa na kuonyesha maridadi wa kisasa.

Nyumba kubwa ya ghorofa ina rangi nyeupe inayongaa ikishikana kwa mtindo wa kifahari na nyumba nyingine ya kijani, jukuwa la njee la nyumba hizo zimezungungwa kwa vyuma vya kisasa ambavyo vinaonyesha kutunza usalama ya wapangaji na kuhahikisha kuwa hakuna hatari inaoweza kutokea, vyuma hivyo vinatoa ulinzi vya ziada huku vikiongeza urembo wa nyumba kwa muonekano kisasa na salama.

Nyumba kubwa ya gorofa imejengwa kwa maridadi, ikionyesha mundo wa kisasa nao wa kipekee, mlango wa kuingilia ni wa kisasa na linaonekana kua lenye nguvu, likiongeza uzuri wa jumla wa nyumba hio. Katika lango kuu kuna poster kubwa inayo sema for sale ikionyesha kua nyumba hio inauzwa kwa mtenja anaye hitaji kuimiliki.

Kuna ardhi tupu ambayo haijajengwa, lakini kwa umbali kidogo kuna magorofa na nyumba za kuishi zilizojengwa kwa ustadi mkubwa. Nyumba hizo zinaonekana nadhifu na za kisasa. Jua limewaka likiangaza eneo hilo vizuri, na kuna ukuta mrefu uliojengwa kando ya ardhi hiyo, huenda kwa sababu, ya usalama.

Kuna nyumba kubwa ambayo in rangi nyeusi na kwa mlango imeandikwa Quickmart kuashiria ni duka kubwa la uuzaji wa bidhaa aina tofauti tofauti. Inaonekana kwamba kwa sahii imefunguliwa na watu wanaeza kuenda na kununua kile wanachotaka.

Kuna manesi yaliyowekwa kwenye eneo lenye vioo linaloonekana kuwa sehemu ya biashara kama vile jumba la maduka. Kuna bango lililoandikwa ukataji na ufugashaji wa mananasi, jambo linalodhibitishwa kuwa shughuli hiyo inahusiana na biashara ya matunda hasa mananasi.

Kuna nyumba kubwa huenda ikawa ni ghorofa ya duka kubwa la Naivas. Kwa sasa imefunguliwa wazi. Kuna mlinzi wa usalama akisimama kwenye mlango wa kuingilia, huku wahudumu wengine wakionekana kwa umbali wakifanya shughuli zao za kila siku.

Watu wengi wa jinsia ya kike na kiume wamepiga foleni kwenye kaunta ya malipo ndani ya duka kubwa la bidhaa. Kila mmoja anashikilia bidhaa au kikapu cha plastiki ya rangi nyekundu, wakisubiri na kwa utaratibu kuhudumiwa. Pembeni mwao Kuna rafu zilizojaa bidhaa mbali mbali .Kila Moja ikiwa na tagi za bei .Mazingira yanaonyesha shughuli nyingi za ununuzi.

Ni duka kubwa la bidhaa ambapo bidhaa nyingi zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Kila moja ikiwa na tagi za bei. Duka hili linaonekana kuwa na aina mbalimbali za bidhaa na wateja wanaweza kuchagua kwa urahisi kile wanachohitaji. Kuna mwanamke mmoja ambaye anaonekana kuwa mnunuzi akichunguza na kuchagua bidhaa kutoka kwa rafu, akionyesha kuwa anapata huduma bora na bidhaa za mbalimbali kwenye duka hilo.

Matunda kama vile maembe na vinywaji vya chupa zimepangwa kwa umakini na ustadi mkubwa. Bidhaa hizo zimewekwa lebo za bei na watu wanapita katika eneo hilo wakifanya ununuzi wa bidhaa hizo kuashiria kuwa ni sehemu kubwa ya biashara kama vile duka kuu la vyakula.

Ndani ya chumba kikubwa chenye mwangaza wa kutosha kuna bango kubwa lenye maandishi ya kuvutia yanayosoma Fruit and Vegetables . Chini ya bango hilo matunda ya mboga mbalimbali yamepangwa kwa mpangilio mzuri. Kuna ndizi, maembe, karoti zenye rangi angavu, viazi na vitunguu pamoja na mazao mengine safi ya shambani. Watu kadhaa wanaonekana wakichagua bidhaa, huku wengine wakihudumiwa na wahudumu waliovaa sare.

Bidhaa nyingi zimepangwa kwa ustadi mkubwa kwenye rafu za duka za bidhaa mingi, zikionyesha mpangilio wa kipekee. Sabuni za usafi zimewekwa kwa makini, kila mmoja ikiwa na tagi za bei zilizowekwa kwa wazi kwenye sehemu hio. Rafu zimejaa kwa ufanisi na kila bidhaa inaonekana kuwa katika nafasi yake maalum.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ustadhi mkubwa kwenye rafu zikiwa safi na zenye mvuto wa kibiashara. Miongoni mwa bidhaa hizo kuna sabuni za aina tofauti ikiwa ni pamoja na sabuni za kuoshea vyombo, sabuni za kufulia na za kuogea. Mpangilio huu unaashiria kuwa ni sehemu ya kuuza bidhaa hasa katika mazingira ya duka kubwa au la rejareja.

Bidhaa nyingi ikiwemo mafuta ya kupika, zimepangwa kwa ustadi mkubwa katika sehemu ya matangazo ya mauzo kwenye duka kuu. Bidhaa hizi zimewekwa kwa mpangilio mzuri, ilikuwavutia wateja na kila mmoja ina tagi za bei na maelezo, ilikuwasaidia wateja kufanya maamuzi haraka.

Sehemu katika kituo kikubwa cha ununuzi ambapo vinywaji vya kulevya vimepangwa kwa ustadi. Vinywaji hivyo vimeandaliwa kwa mpangilio mzuri na kila kinywaji kina tagi za bei zilizowekwa wazi. Hapa hakuna watu kwa sasa, lakini hali inaonyesha kuwa ni sehemu ya biashara ambapo wateja wanaweza kununua vinywaji kwa bei inayojulikana.

Kuna upangaji wa keki za kila aina. Ambapo kila keki imeekwa kwa uangalifu kulingana na radha yake. Keki hizo ziko soko na kila keki ina bei yake iliyowekwa wazi kwa tagi za bei. Baadhi ya keki zimewekwa kwenye tray za chuma zikionekana kuwa na mipangilio mzuri wa kuvutia. Mandhari inaonyesha mazingira ya soko ambapo wateja wanaweza kuchagua keki kulingana na mapendeleo yao.

Rafu nyingi katika duka kubwa la kuuza bidhaa zimejaa bidhaa mbalimbali zikionyesha uchaguzi mpana wa bidhaa zinazopatikana kwa wateja. Kila bidhaa ina tagi za bei zilizowekwa wazi zikifanya iwe rahisi kwa wateja kujua gharama za kila kitu wanachochagua. Kwa umbali watu wanaonekana wakitembea na kuzunguka kwenye duka wakifanya ununuzi na kuchagua bidhaa hizo.

Vinywaji mbalimbali vya chupa zimepangwa kwa umakini na kwa ustadi mkubwa, huku labo za bei zikionekana wazi kwa kila bidhaa. Kando ya eneo hilo upande wa mbali kuna plastiki mbalimbali zilizopangwa kwa usawa. Hakuna watu wanaopita hapo lakini mazingira yanaonyesha kuwa ni sehemu ya biashara kubwa.

Kuna mashine za kuosha nguo nyingi zilizopangwa vizuri katika sehemu inayoonekana kama soko la bidhaa za nyumba. Karibu na mashine hizo, kuna skrini kubwa inayoonyesha jinsi ya kutumia mashine hizo na kila moja ina lebo ya bei yake.

Watu wengi wanaonekana wakitembea kwenye soko la matunda ambapo kuna matunda mengi yanayo uzwa, ndizi zilizo iva, maembe, na matunda mengi ya msimu yanapatikana kwa wingi. Wateja wanachagua na kuchukua matunda kwa mikono yao ambapo kila mtu huchagua na kununua kwa urahisi.

Kituo kikubwa cha ununuzi kinajivunia maeneo mengi ya kibiashara, ambapo bidhaa mbalimbali zinauzwa. Katika sehemu moja kuna matunda freshi kama vile watermelon na ndizi vikionyesha aina mbalimbali za bidhaa zinazopatikana kwa wateja. Watu wengi wanaonekana wakifanya shughuli za ununuzi.

Kuna viriba vingi vya viungo na bidhaa za kupikia kama vile vitunguu, nyanya na mihogo na vinginevyo. Kila kiliba ya bidhaa ina tegi ya bei inayoonyesha gharama ya bidhaa hizo. Kuna watu wanaotembea wakiwa na mazungumzo na wauzaji kuhusu bei na bidhaa wanazotaka kununua.

Kuna bidhaa nyingi za aina mbali mbali zilizopangwa kwa ubunifu mkubwa juu ya rafu ndani ya chumba kikubwa kinachoonekana kuwa duka au maduka makubwa. Kila sehemu ina bidhaa zake zikiwa zimeambatanishwa na tegi za bei, kuonyesha urahisi wa wateja kujua gharama. Bidhaa hizo ni pamoja na bidhaa za matumizi ya nyumbani chakula, vifaa vya usafi na kadhalika.

Kuna mwanamke mmoja wa umri wa juu ambaye anaonekana akiwa na baiskeli za watoto, pia kando yake kuna viti za plastiki zilizo pangwa kwa utaratibu mzuri ambapo nikama zinauzwa katika duka la bidhaa za kila siku.